Watu wenye rika tofautitofauti, wakisikiliza ujumbe wa elimu itolewayo na mkufunzi kwa umakini.

Elimu itolewayo kwa ajili ya watu wazima ambao ni watu wa jinsia tofautitofauti, wakimsikiliza mkufunzi kwa makini.

Mwanaume wa makamo amesimama katikati ya watu akielezea jambo fulani. Hii husaidia kueneza maarifa na ufahamu kwa kundi lote la watu walioketi.

Mwanaume wa makamo amesimama katikati ya watu wanao wanaomsikiliza kwa makini, hii inawasaidia watu hao kujenga umakin na kuongeza uelewa wa jambo fulani.

Wanawake wameketi wakisikiliza kwa makini kutoka kwa wataalamu. Hii huwasaidia kupata maarifa mapya na kuelewa kwa kina kuhusu jambo husika.

Wanawake wameketi wakisikiliza kwa umakini wanapofundishwa jambo, hii inaangazia umuhimu wa umakini na kujifunza kwa kina katika elimu ya watu wazima.

Watu wazima wanajadiliana kuhusu jambo huku wameketi wakizunguka meza ndefu, jambo linalosaidi kuboresha maarifa na uelewa wa kila mshiriki.

Wanawake wawili wa makamo wameketi katika dawati ndani ya darasa wakielekezana kuhusu jambo fulani katika kitabu. Hii huwasaidia kuongeza uelewa na maarifa kwa kila mmoja.

Mwanaume mmoja amesimama katikati ya watu akielezea jambo kwa umakini, hii inaangazia uongozi na uwezo wa kufundisha au kuelezea mafunzo kwa watu wazima.

Binti mmoja amesimama, akiwaelezea watu waliomzunguka kuhusu mifumo mbalimbali ya taa iliyowekwa juu ya meza. Hii husaidia washiriki kupata uelewa wa kina wa teknolojia hiyo.

Mfanyakazi wakike anaelezea kwa umakini, kuhusu vifaa mbalimbali vya taa, hii huwasaidia watu kupata uelewa wa kina wa jinsi mifumo mbalimbali ya taa inavyofanya kazi.

Watu wamesimama kwa makini wakichunguza kifaa cha umeme kilichowekwa mezani, hii inawawezesha kupata ujuzi wa vitendo unaohitajika kwa matumizi ya kila siku.

Kundi la watu wenye rika tofauti tofauti wakiwa wanamsikiliza mkufunzi ambaye anatoa elimu ya watu wazima katika chumba cha darasa.

Wanafunzi wa kike wameketi katika chumba cha darasa, wakibadilishana mawazo kuhusu dhana mbalimbali za masomo. Hii inawasaidia wanafunzi hao kupata maarifa mapya kwa umakini.

Mwanaume amesimama akielezea jambo kwa watu walioketi kwa umakini, hii inaangazia uongozi na uwezo wa kufundisha au kuelezea mafunzo kwa watu wazima.

Mwalimu anaelezea somo kwa wanafunzi walioketi katika darasa, hii inaangazia jinsi mwalimu anavyo waongoza na kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo.

Wanafunzi wanachunguza kifaa cha umeme kilichowekwa kwa imara juu ya meza. Hii inawasaidia kuwapa ujuzi wa kutambua matatizo mbalimbali yanayotokea katika vifaa vya umeme.

Mwalimu anamuangalia mwanafunzi akijibu swali kwenye ubao kwa umakini, hii inaangazia jinsi mwalimu anavyomsaidia mwanafunzi kuelewa somo na kutoa muongozo wa moja kwa moja.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wakiwemo wanaume na wanawake wamekaa darasani, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa somo kwa kutumia kompyuta ndogo ya mpakato.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao, hii inawawezesha wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Watu wazima wameketi wakihudhuria masomo darasani ili kuongeza maarifa yao, hii inawapa nafasi ya kuboresha maisha yao na kujiajiri au kuajiriwa.

Mwanamke wa kimasai ameketi huku akishona kwa umakini na wengine wakitabasamu

Watu wameketi ndani ya chumba, wakimsikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwenzao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuelewa kuhusu jambo fulani.

Mwanaume wa makamo amekaa akiandika nakala mbili, huku wenzake wakifwatilia kwa umakini, hii inaangazia umuhimu kwa kushirikiana na kuangalia kwa makini wakati wa kujifunza elimu ya watu wazima.

Watu wamesimama kwa tabasamu ndani ya chumba. Hii inaboresha hali ya kujifunza na kuongeza ari ya kushirikiana katika masomo.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya chumba kilichojaa rafu zilizojaa vitabu vilivyopangwa vizuri, hii inamuwezesha kuchagua kitabu anachokihitaji kwa urahisi.

Mwanamke anaingia ndani ya jengo lenye picha zilizochorwa katika kuta zake. Hii husaidia kuunda mazingira ya kuvutia na ya kufurahisha kwa watoto.

Bembea imewekwa kwa imara ndani ya eneo la shule, hii inaangazia utaratibu na usalama wa watoto katika michezo na hivyo kuwajenga kiakili.

Mabembea yamewekwa kwa imara ndani ya eneo la shule, hii inaangazia utaratibu na usalama wa watoto wakati wa michezo na kuwakuza kiakili.

Mwanamke mmoja, anaingia ndani ya jengo lenye michoro mizuri katika kuta zake za nje. Hii inapendezesha mazingira na kuwavutia watoto kuingia shuleni kwa furaha.

Bembea imewekwa kwa imara katika eneo la shule. Hii inahakikishia usalama wa watoto wanapocheza na kuzuia ajali na hivyo kuwaongezea na kuwakuza kiafya.

Watoto wanabembea kwa furaha katika eneo la shule; lililoandaliwa kwa ajili ya michezo. Hii inawawezesha watoto kukua kiafya na kimwili kupitia michezo.

Bembea imewekwa imara ndani ya eneo la shule, hii inaangazia utaratibu na usalama wa watoto katika mazingira ya kuchezea, na hivyo kuwakuza kiakili.

Mabembea yamewekwa kwa imara ndani ya eneo la shule, hii inaangazia utaratibu na usalama wa watoto katika michezo na hivyo kuwakuza kiakili.

Mabembea yamewekwa kwa imara ndani ya eneo la shule, hii inaangazia utaratibu na usalama wa watoto wakati wa michezo.

Mabembea yamewekwa kwa uimara ndani ya eneo la shule. Hii inaangazia umuhimu wa mazingira salama na yenye mpangilio mzuri katika eneo la shule na hivyo kuwauza kiakili.

Mabembea yamewekwa kwa imara ili watoto waweze kucheza kwa usalama. Hii inawalinda watoto dhidi ya ajali wakati wa michezo na hivyo kuimarisha afya yao.

Eneo la shule lililooteshwa maua mazuri, na miti mirefu inayostahimili hali ya ukame.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, akifundisha wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa umakini, hii inawasaidia wanafunzi kupata maarifa mapya kwa umakini.

Kitabu kimechorwa picha na maandishi kimewekwa mezani kwa urahisi kwa urahisi wa watoto kujisomea. Hii inaongeza mvuto wa kuona na kuelewa wa watoto katika shule ya msingi.

Jengo lenye madarasa limejengwa kwa mpangilio mzuri hii inaangazia umuhimu wa mazingira ya shule salama na yenye mpangilio mzuri kwa watoto wanaosoma katika shule ya msingi.

Jengo lina madarasa mengi na ngazi zilizopangana kwa utaratibu, hii hutoa mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi katika shule ya msingi.

Kitabu kilichowekwa mezani kimechorwa picha mbalimbali. Hii husaidia kuvutia watoto na kuongeza hamasa yao katika kujifunza masomo mbalimbali.

Eneo kubwa lina bustani ya kisasa yenye maua na miti midogo pamoja na magari madogo yamepangwa vizuri, hii inaangazia mazingira safi na ya kuvutia kwa watoto wa shule ya msingi.

Kitabu chenye picha na maandishi kimewekwa mezani kwa urahisi wa watoto kusoma, hii inaongeza mvuto wa kuona na kuelewa kwa watoto wa shule ya msingi.

Wanafunzi wameketi katika madawati wakiwa wanasikiliza kwa makini, maelezo yanayotolewa na mwalimu wao, hii inawawezesha wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Karatasi imekamilika kwa umakini na kusahihishwa vizuri, hii inasaidia mwanafunzi kujifunza makosa yake na kuboresha ujuzi wa maandishi.

Chumba cha kufundishia wanafunzi yaani darasa, likiwa limesheheni viti, ubao wa kufundishia, projekta taa ya umeme pamoja na ramani.

Sehemu ya mbele ya kitabu, imechorwa picha za kuvutia na maandishi. Hii inawachochea wanafunzi kuvutiwa na kujifunza katika taaluma mbalimbali.

Mafaili mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya kabati la darasa, hii inaangazia utaratibu na urahisi wa kupata taarifa muhimu kwa walimu na wanafunzi.

Mwalimu wa kike, amesimama mbele ya darasa akielezea somo muhimu kwa wanafunzi. Hii inaangazia ushirikiano na muongozo wa moja kwa moja kwa watoto wa shule ya msingi.

Jengo lenye madarasa limejengwa kwa uimara kwa mpangilio mzuri, hii inawaangazia umuhimu wa mazingira ya shule salama na yenye mpangilio mzuri kwa watoto katika shule ya masingi.

Eneo la shule lina mabembea mengi yaliyowekwa kwa imara. Hii inatoa mazingira salama na yenye furaha kwa watoto kucheza na kuendeleza michezo na burudani.

Mafaili yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kabati la darasa, hii inaangazia utaratibu na urahisi wa kupata taarifa muhimu kwa walimu na wanafunzi.

Mafaili yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya kabati la darasa hii inaangazia utaratibu na urahisi wakupata taarifa muhimu ya walimu na wanafunzi.

Mwalimu wa kike akielekezea kwa umakini mada kwa wanafunzi walioketi katika madawati, hii inaangazia jinsi mwalimu anavyowasaidia watoto kuelewa somo kwa kina.

Mafaili yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya kabati, hii inaangazia utaratibu na urahisi wa kupata taarifa muhimu kwa haraka.

Kitabu kimechorwa picha na kina maandishi ya kuvutia. Hii inasaidia watoto kuelewa masomo kwa urahisi na kuhamasisha shauku ya usomaji.

Wanafunzi wameketi katika madawati, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini nakuongeza uelewa katika masomo.

Nakala za siku za wiki zimebandikwa katika kuta za darasa kwa urahisi wa watoto kuziona, hii inaongeza uelewa wa muda na ratiba kwa watoto wa shule ya msingi.

Jengo kubwa lililojengwa kwa imara na lina madarasa mengi na ngazi zilizopakana, hii hutoa mazingira bora ya kujifunza kwa wanafunzi katika shule za msingi.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa akiwafundisha kwa utulivu wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa umakini, hii inaboresha uelewa wa somo na kukuza ushirikiano katika elimu ya msingi.

Kitabu kilichochorwa picha mbalimbali kimewekwa mezani. Hii husaidia kuvutia watoto na kuongeza hamasa yao ya kujifunza kwa urahisi.

Mwalimu wa kike, anaandika ubaoni ili kuwafundisha wanafunzi kwa uwazi zaidi. Hii inarahisisha wanafunzi kuelewa somo kwa kuona na kusoma moja kwa moja.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa, akiwaelezea wanafunzi kwa umakini kuhusu mada fulani. Hii inawawezeshea wanafunzi kuelewa vizuri mada inayofundishwa.

Mafaili na nakala mbalimbali, yamepangwa vizuri juu ya kabati na hivyo kuwasaidia walimu na wanafunzi, kupata taarifa kwa urahisi na haraka.

Jengo la madarasa limezungukwa na bustani yenye mimea mizuri, hii inatoa mazingira safi na yenye kuvutia kwa watoto kujifunza kwa furaha.

Kitabu chenye picha na maandishi, kimewekwa mezani kwa urahisi wa watoto kusoma. Hii inaangazia mvuto wa kuona na kuelewa kwa watoto wa shule ya msingi.

Maabara imepangwa kwa utaratibu na vifaa vyote vipo katika sehemu zao, hii inaangazia umuhimu wa mpangilio wa vifaa kwa usalama na ufanisi wa mafunzo ya shule ya sekondari.

Walimu wanapanga mitihani katika bahasha kwa umakini hii inaangazia umuhimu wa utaratibu na usahihi katika maandalizi ya mitihani na hivyo kuhakikisha usalama na usahihi wakati wa kipindi hiki.

Maabara imepangwa kwa utaratibu mzuri na vifaa vyote vipo katika sehemu zao, hii inaangazia na kurahisisha mchakato wa kujifunza na kufanya majaribio kwa ufanisi.

Sehemu ya mbele ya kitabu imechorwa picha ya muuguzi akiwa na mgonjwa wake. Hii huchochea na kuleta hamasa ya wanafunzi kujifunza taluma ya afya.

Mwalimu wa kike, anamfundisha mwanafunzi kwa ukaribu ndani ya ofisi yake. Hii hutoa msaada wa moja kwa moja kwa wanafunzi katika maeneo anayohitaji msaada katika kitaaluma.

Mwalimu wa kike anapokea zana za kazi kutoka kwa mwanafunzi, ili kutumia katika ufundishaji. Hii inaboresha mchakato wa kujifunza kwa kuwa vifaa vya vitendo vinatumika darasani.

Wanafunzi wamesimama ndani ya chumba cha maktaba, wakiangalia vitabu vilivyopangwa vizuri. Hii inaangazia umuhimu wa kutumia rasilimali za maktaba kwa kujiongezea maarifa.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wameketi ndani ya chumba wakifanya mitihani yao kwa utulivu. Hii huwasaidia kujipima kitaaluma kwa urahisi.

Mwalimu wa kike ameketi akisahisha madaftari ya wanafunzi wake, hii inamsaidia kupima kiwango cha elimu na uelewa na uwezo wa kila mwanafunzi.

Mwanamke mmoja anapanga vitabu kwa mpangilio mzuri katika rafu, jambo linalowezesha mtu kupata taarifa haraka na kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Jengo lina madarasa yaliyopangiliwa vizuri, na nje yake kukiwa na madawati, hii hutoa mazingira mazuri na tulivu, ya kujifunzia kwa wanafunzi.

Sehemu ya mbele ya kitabu imechorwa picha ya muuguzi na mgonjwa, hii huchochea hamasa ya wanafunzi kujifunza taaluma ya kiafya, na hivyo kuwaongezea ufahamu na kuwahimiza kujifunza kwa umakini.

Wanafunzi wameketi wakiandika mitihani yao ndani ya chumba cha darasa. Hii inasaidia kupima kiwango cha elimu na kuelewa uwezo wa kila mwanafunzi.

Maabara imepangwa kwa utaratibu na vifaa vyote vimewekwa katika sehemu zao. Hii inaangazia umuhimu wa mpangilio wa vifaa kwa usalama na ufanisi wa mafunzo ya shule ya sekondari.

Mwalimu wa makamo amesimama mbele akielezea kuhusu zana ya kisayansi iliowekwa kwa imara, hii inawaezeshea wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada mbalimbali za kiafya zinazofundishwa.

Mwanafunzi anapima kemikali katika vichupa vya maabara kwa umakini. Hii inaonyesha umakini na utaratibu wa mwanafunzi, jambo muhimu kwa usalama wa maabara.

Jengo linamadarasa na limezungukwa na bustani yenye mandhari nzuri, hii inatoa mazingira mazuri ya kujifunzia na kuongeza hamasa katika masomo.

Mwalimu anawaelezea wanafunzi jambo fulani kwa kutumia mfano wa kisayasi, hii ikaangazia umuhimu wa kutumia mifano ya vitendo kuelezea dhana kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kitabu kina picha na maandishi kimewekwa mezani kwa urahisi kwa watoto kujisomea, hii inaongeza mvuto wa kuona na kuelewa dhana mbalimbali kwa watoto katika shule ya msingi.

Chumba kimepangwa kwa utaratibu huku viti na meza na tarakishi mpakato vikiweka kwa usahihi, hii inaonyesha mpangilio mzuri unaorahisisha utendaji wa majaribio na mafunzo ya shule ya sekondari.

Sehemu ya mbele ya kitabu ina picha ya muuguzi na mgonjwa, hii huchochea hamasa ya wanafunzi kujifunza taaluma ya afya na hivyo kuwaongezea ufahamu.

Vitanda vya bweni vilivyopangwa vema kuonyesha nidhamu na usafi, hali inayowafundisha wanafunzi umuhimu wa kupanga mazingira yao kwa utaratibu.

Maabara imepangwa kwa utaratibu mzuri na vifaa vyote vimewekwa katika sehemu zao. Hii inarahisisha mchakato wa kujifunza na kufanya majaribio kwa ufanisi.

Mwalimu wa makamo amesimama mbele akielezea kwa kutumia dhana ya kisayansi kwa wanafunzi walioketi wakimsikiliza. Hii husaidia wanafunzi kuelewa zaidi kuhusu dhana tofauti tofauti za kiafya.

Jengo lililowekwa kwa imara, lina madarasa yaliyopangwa na limezungukwa na bustani yenye mandhari mazuri. Hii inatoa mazingira mazuri ya kujifunzia na kuongeza hamasa ya wanafunzi kusoma.

Maabara imepangwa kwa utaratibu, na vifaa vyote vimewekwa katika sehemu zao. Hii huwarahisishia wanafunzi katika mchakato wa kujifunza na kufanya majaribio kwa ufanisi.

Wanafunzi wawili wa kike waliovalia sare za shule, wamesimama ndani ya chumba cha maktaba. Hii huwasaidia kuchagua vitabu kwausahihi kwa urahisi na hivyo kujiongezea maarifa.

Mwalimu wa kike anapanga vitabu na mafaili mbalimbali ndani ya kabati, hii inaangazia utaratibu na urahisi wakupata taarifa muhimu kwa haraka.

Walimu wanapakia mitihani, ndani ya bahasha kwa uangalifu. Jambo linalosaidia kuhakikisha usahihi na usalama wa mitihani, kabla ya kuwafikia wanafunzi.

Chumba cha bweni kimepangwa vizuri na vitanda vimetandikwa. Hii kusaidia wanafunzi kupata mazingira tulivu na salama yakulala.

Jengo limejengwa kwa ustadi na lina vyumba vya madarasa. Huku vimezungukwa na bustani yenye madhari nzuri. Hii inatoa mazingira mazuri ya kujifunzia na kuongeza hamasa ya wanafunzi katika taaluma.

Maabara imepangwa kwa utaratibu na vifaa vyote viko katika sehemu sahihi, hii inaangazia umuhimu wa mpangilio wa vifaa kwa usalama na ufanisi wa mafunzo ya sayansi katika shule ya sekondari.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wameketi ndani ya darasa wakifanya mtihani yao kwa umakini. Hii inawasaidia kujipima kimasomo.

Masweta yameanikwa kwa mpangilio mzuri kwenye seng'eng'e ndani ya eneo la shule katika bweni. Hii inaangazia utaratibu na usafi katika mazingira ya shule.

Mwalimu anafungua bahasha zenye mitihani mbele ya wenzake kwa ajili ya usahihi wa taratibu za shule, hii inahakikisha uadilifu na uwazi katika usimamizi wa mitihani.

Mwalimu wa kike anamfundisha mwanafunzi kwa ukaribu ndani ya ofisi yake. Hii hutoa msaada wa moja kwa moja kwa mwanafunzi katika maeneo anayohitaji msaada.

Maabara imepangwa vyema na imejaa vifaa vya kisayansi vya kujifunzia. Hii inawasaidia wanafunzi kufanya majaribio kwa vitendo na kuelewa masomo vizuri.

Walimu wa sekondari wakiwa wanawasimamia wanafunzi wao mitihani yao.

Sehemu ya mbele ya kitabu imechorwa picha ya muuguzi akiwa maabara, hii inawachochea wanafunzi kuvutiwa na kujifunza taaluma ya afya.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa katika chumba cha kufundishia wakimsikiliza kwa umakini wa hali ya juu mkufunzi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wa chuo, wakiwa wamevaa majoho na wakirusha kofia wakati wa mahafali yao.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike wakiwa wanatazama kwa umakini kuelekea kompyuta, wakiwa pamoja na mkufunzi wao.

Mkufunzi wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa la kufundishia la kompyuta, akitoa somo kwa wanafunzi wake.

Wanafunzi wengi wameketi darasani wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao, hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa somo.

Wanafunzi wengi wameketi darasani, wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelezo kutoka kwa mwalimu wao, hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa somo.

Mwanaume wa makamo amesimama mbele ya watu akielezea kuhusu jambo fulani, hii husaidia kueneza maarifa na ufahamu kwa haraka katika kundi la watu.

Mwalimu wa kiume amesimama katikati ya darasa akiwaelezea jambo wanafunzi walioketi kwa utulivu, hii inawawezesha wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Wanafunzi wameketi ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao, hii huwasaidia wanafunzi kuelewa vyema masomo yao kwa mazungumzo ya ana kwa ana.

Wanafunzi waliovalia sare za shule wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa somo.

Wanafunzi wameketi wakiangalia tarakilishi mpakato ndani ya chumba cha darasa. Hii inaangazia umuhimu wa umakini na uchambuzi wa zana mbalimbali katika elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wameketi darasani wakijisomea kwa makini, wakitumia tarakishi mpakato. Hii inawawezesha kupata taarifa nyingi kwa haraka kupitia vyanzo vya mtandaoni.

Wanafunzi wa kike wameketi vitandani ndani ya bweni wakiwa wanatumia muda wao kujisomea kupitia simu. Hii inawezesha kupata taarifa na maarifa mapya hata wakiwa mapumzikoni.

Msichana aliyeketi anatumia tarakilishi mpakato huku wenzake waliosimama wakimsikiliza kwa umakini, hii husaidia na kuchangia nidhamu na uwezo wa kushughulikia matatizo kwa pamoja.

Mwalimu wa kiume, amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi walioketi kwa utulivu. Hii inawawezeshea wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Mwalimu wa kike anafundisha wanafunzi katika chuo cha urembo, ili kuongeza ujuzi wao wa kitaaluma. Hii inawasaidia wanafunzi kuwa na taaluma itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wanasoma kwa kutumia tarakishi mpakato kwa umakini, hii inawasaidia kuelewa dhana mbalimbali na kuongeza ujuzi wao wa ki masomo.

Wanafunzi wengi wameketi darasani, wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa somo.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi, wameketi katika chumba cha darasa, wakiandika mitihani yao kwa umakini. Hii inawasaidia kujipima kitaaluma na kuongeza ujuzi wao.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa akiwaelezea mada muhimu wanafunzi walioketi kwa utulivu. Hii inawawezeshea wa chuo kikuu kuelewa zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Mwalimu anafundisha wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa makini, hii inasaidia wanafunzi kuelewa dhana ngumu za masomo ya chuo kikuu kwa undani.

Wanafunzi wengi wameketi darasani, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa masomo.

Wanafunzi wameketi pamoja ndani ya chumba cha maktaba wakiangalia vitabu na nyaraka. Hii inaangazia umuhimu wa ushirikiano na kujifunza kwa pamoja katika mazingira ya chuo kikuu.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa masomo.

Mwalimu amesimama mbele, akielezea jambo kwa umakini kwa wanafunzi walioketi kwa utulivu. Hii inaangazia umuhimu wa umakini na ushirikiano katika elimu ya juu.

Fundi kinyozi wa jinsia ya kike akiwa na mafundi wenzake wa kike, yeye akiwa amesuka rasta anamnyoa kijana wa kiume kwa kutumia tondezi nzuri na stadi.

Wanafunzi wameketi kwa pamoja ndani ya chumba wakitumia tarakishi mpakato, jambo linalosaidia kuongeza uelewa wao wa kimasomo kwa usahihi.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao, hii inawawezeshea wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Mwalimu amesimama mbele akifundisha kwa umakini na kuelezea mada ya kimasomo kwa wanafunzi wake. Hii inaangazia utendaji mzuri wa mwalimu na jinsi anavyowashirikisha wanafunzi kuelewa somo.

Mkufunzi akiwafundisha wanafunzi wake, wenye rika tofautitofauti katika chumba cha kufundishia. Huku wanafunzi wakiwa wamekaa juu ya viti vyenye meza.

Wanafunzi wameketi wakizunguka meza ya kijani kwa utulivu, huku wakitumia tarakilishi mpakato. Hii huimarisha uwezo wa kushirikiana na kujifunza maarifa mapya kwa ufanisi.

Wanawake watatu waliovalia sare rasmi, wanajifunza jinsi ya kunyoa, katika chuo cha urembo na kupata ujuzi wa kitaalamu, unaowezesha kufanya kazi kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume, amesimama katikati ya darasa akiwaelezea wanafunzi walioketi kwa utulivu. Hii inawezesha wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Wanafunzi wamesimama na kukaa wakielekezana katika chumba cha darasa, wakiandika kwa kutumia tarakishi za mezani hii inaangazia ushirikiano na umakini kwa mwanafunzi katika kufanya kazi kwa vitendo.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa, akifundisha kwa umakini, hii inaangazia muongozo wa moja kwa moja na uelewa wa kina wa somo kwa wanafunzi wa chuo kikuu.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanaskiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawawezesha wanafunzi kuweza kuelewa vizuri zaidi mada inayofundishwa.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu wakijisomea vitabu ndani ya chumba cha maktaba, hii inawasaidia kuongeza maarifa na kuelewa masomo kwa undani.

Wanafunzi wameketi kwa pamoja ndani ya chumba, wakitumia tarakilishi mpakato zao. Jambo linalosaidia kuongeza uelewa wao wa kimasomo kwa usahihi.

Wanafunzi wengi wameketi kwa utaratibu ndani ya chumba cha darasa, hii inarahisisha kufuatilia masomo na kuhimizwa kushiriki kwa umakini na hivyo kuboresha ufahamu wao.

Wahitimu wamevalia majoho rasmi ya mahafali wakiangazia furaha kwa kurusha kofia zao hewani, tukio hili linaashiria mafanikio ya elimu ya juu na kuwatia moyo wengine kufikia hatua hiyo.

Wanafunzi wameketi darasani, wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa somo.

Wanafunzi wa kike wameketi vitandani katika bweni wakiwa wanatumia simu zao kwa utulivu, hii inawapa nafasi ya kupumzika na kuwasiliana na ndugu au marafiki.

Wanafunzi wameketi wakizunguka meza ya kijani nje ya darasa wakiendelea na majadiliano. Hii inaangazia umuhimu wa kushirikiana na kujadili mawazo katika elimu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wengi, wameketi kwa pamoja ndani ya chumba cha maktaba. Jambo linalosaidia kuongeza maarifa na ufahamu wa masomo mbalimbali.

Wanafunzi wengi wameketi darasani, wakimsikiliza kwa umakini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao. Hii inawawezesha wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Wanafunzi wako ndani ya chumba wanatumia tarakishi ya mezani, hii inawasaidia kujifunza matumizi sahihi ya tarakishi na kuongeza ujuzi kwa vitendo.

Wanafunzi wenye rika tofauti tofauti wakimsikiliza mkufunzi wao, kwa umakini na kwa usikivu wa hali ya juu.

Mwalimu wa kiume, amesimama mbele ya walimu wenzake; akiwaelezea jambo kwa makini, hii inaangazia umuhimu wa kushirikiana na kubadilishana maharifa kati ya wahadhiri wa chuo kikuu.

Wanafunzi wawili, wameketi ndani ya chumba cha darasa wakitumia tarakilishi za mezani kwa umakini. Hii huwasaidia kuboresha uelewa wao na kupata mbinu mbalimbali za kiufundi.

Wanafunzi wanaelekezana jambo kwa kutumia tarakilishi ya mezani, hii inaboresha uelewa wao wa kutumia mbinu na dhana mbalimbali za kiufundi.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao, hii inawawezeshea wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa akiwaelezea jambo wanafunzi walioketi kwa utulivu, hii inawawezesha wanafunzi kuelewa vizuri zaidi kuhusu mada inayofundishwa.

Mwalimu mkuu wa kike ameketi ndani ya ofisi yake, akiwa na tabasamu. Tabasamu hili linaonyesha ukaribu na kuimarisha uhusiano bora na wanafunzi.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa wa masomo.

Wanafunzi wengi wameketi ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao. Hii inawasaidia kujenga umakini na kuongeza uelewa katika somo.

Wanafunzi wanamsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele ya darasa, hii inaangazia umuhimu wa umakini na ushirikiano wa wanafunzi katika kujifunza kwa kiwango cha chuo kikuu.

Mwalimu wa kike anafundisha kwa makini darasani, na wanafunzi walioketi katika madawati wanasikiliza kwa utulivu, hii inaangazia ushirikiano mzuri kati ya mwalimu na mwanafunzi katika masomo.

Mwalimu anawafundisha wanafunzi kwa umakini ndani ya darasa. Hii inaangazia jinsi mwalimu anavyotoa mwongozo wa moja kwa moja na kuelewa mahitaji ya wanafunzi wa chuo kikuu.

Mkufuzi aliyevaa barakoa akiwasimamia wanafunzi wake, wanaofanya mtihani wa masomo ya kompyuta katika darasa lake.

Watu wamesimama wakichunguza gari lililoharibika ili kubaini tatizo, hii inawapa ujuzi wa kutambua matatizo ya magari kwa vitendo.

Mwanamke anachuguza na kuendesha kifaa maalum katika kiwanda kwa umakini. Hii inaangazia umuhimu wa ujuzi wa vitendo na uangalifu katika mazingira ya kazi ya kiufundi.

Wanafunzi wamesimama wakichunguza gari lililoharibika ili kubaini tatizo. Hii inawapa ujuzi wa kutambua matatizo ya magari kwa vitendo.

Mafundi wa vifaa vya kielektroniki wakifanya shughuli yao ya ufundi kwa kutumia mashine zao zinazowawezesha kufanya ufundi huo.

Wanafunzi wawili wanachunguza kwa umakini kifaa cha umeme, hii inawasaidia kuelewa jinsi kifaa kinavyofanya kazi na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Mwanaume aliyevalia mavazi rasmi anachunguza kifaa cha simu kilichoharibika, hii kumsaidia kupata ujuzi kwa kutambua hitilafu na kutatua matatizo mbalimbali ya teknolojia.

Wanafunzi wanaelezea kifaa walichokitengeneza kwa umakini. Hii inawasaidia kueleza na kuonyesha ujuzi wa vitendo walivyopata na hivyo kukuza ushirikiano katika eneo la ufundi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakijibu maswali ya mtihani wao kwa umakini, hii inaangazia umuhimu wa umakini na nidhamu wakati wa mitihani, jambo la msingi katika elimu ya ufundi.

Watu wamesimama wakichunguza vifaa vya umeme vilivyoharibika ili kubaini tatizo. Hii inawapa ujuzi wa kutambua matatizo mbalimbali ya vifaa hivi kwa vitendo.

Mwanafunzi wa kike ameketi akichunguza kifaa cha umeme kwa umakini, hii inaangazia umuhimu wa uangalifu na ujuzi wa vitendo katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba wakifanya mitihani kwa kutumia tarakilishi ya mezani, jambo linalosaidia kupima uelewa wao wa mbinu mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakichunguza vifaa mbalimbali vya umeme kwa makini. Hii huwasaidia kupata uelewa wa kina wa jinsi vifaa vya umeme vinavyofanya kazi.

Mfanyakazi wa kiume aliyevalia sare rasmi anaendesha kifaa maalum ndani ya kiwanda. Jambo linalosaidia kuimarisha ustadi wa kitaalamu na usalama kazini.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wanachunguza kifaa cha umeme kwa umakini, hii inawasaidia kuelewa jinsi vifaa mbalimbali vya umeme vinavyofanya kazi na kuongeza ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wanashirikiana na kutengeneza mbao kwa umakini, na hivyo kuwajenga kistadi wa mikono unaowezeshwa kufanya kazi ya mitaalamu wa usahihi.

Wanafunzi wameketi kwa pamoja ndani ya chumba wakichunguza vifaa vya simu kwa umakini ili kujifunza zaidi, hii inawapa ujuzi wa vitendo kuhusu teknolojia ya mawasiliano.

wanafunzi waliovalia sare rasmi, wanachunguza vifaa vya simu vilivyoharibika. Hii huwasaidia kupata ujuzi wa kutambua hitilafu na kutatua matatizo ya kiteknolojia.

Wanafunzi wamezunguka gari lililoharibika wakilichunguza kwa makini, jambo linalosaidia kukuza ujuzi wa kiufundi na kutambua hitilafu.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakitumia tarakishi za mezani kwa umakini, kwenye mafunzo ya vitendo hii inawasaidia kuwakuza kwa ujuzi zaidi katika kitaaluma.

Mwalimu amezungukwa na wanafunzi akiwaelezea kuhusu kifaa cha kiufundi. Hii inaangazia umuhimu wa muongozo wa moja kwa moja katika mafunzo ya ufundi.

Wanafunzi wameketi wakichunguza kifaa cha umeme kwa umakini, hii inaangazia umuhimu wa uangalifu na ujuzi wa vitendo katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wameketi wakisikiliza kwa umakini maelekezo ya mwalimu wao ndani ya chumba cha darasa. Hii inaangazia umuhimu wa umakini na usikivu wakati wa kujifunza elimu ya ufundi.

Wanafunzi wako ndani ya jengo lililojengwa wakifuatilia maendeleo ya kazi. Hii inaangazia umuhimu wa kujifunza kwa vitendo na kwa ushirikiano zaidi.

Mfanyakazi wa kiume aliyevalia sare rasmi, anachunguza kifaa cha umeme kwa umakini. Hii inasaidia kuelewa jinsi vifaa vinavyofanya kazi na kuongeza ujuzi wake kwa vitendo.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha darasa, wakitumia tarakilishi za mezani. Hii inawaangazia umuhimu wa umakini na uchambuzi wa vitu mbalimbali kupitia teknolojia ya kisasa.

Wanafunzi wanafanya mitihani yao wakitumia tarakilishi za mezani, huku mwalimu akiwasimamie kwa umakini. Jambo linalosaidia kupima uelewa wao wa mbinu mbalimbali za kiufundi kwa usahihi.

Wanafunzi wanachnguza vifaa vya simu vilivyoharibika. Hii huwasaidia kupata ujuzi wa kutambua hitilafu na kutatua matatizo mbalimbali za kiteknolojia.

Mwanafunzi anachunguza kifaa cha simu kilichoharibika kwa umakini, akitumia dhana sahihi. Hii inaangazia umakini na ujuzi wa kiufundi unaohitajika katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wameketi wakifanya mitihani yao kwa umakini, ndani ya chumba chenye tarakilishi nyingi za mezani. Hii inawasaidia kukuza ujuzi wao wa vitendo.

Wanafunzi wanachunguza vifaa vya simu, vilivyoharibika kwa umakini. Hii huwasaidia kupata ujuzi wa kutambua hitilafu na kutatua matatizo ya kiteknolojia.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wameketi ndani ya darasa wakijisomea kwa umakini huku wakitumia tarakishi ya mezani, hii inawarahisishia kujifunza kwa kina nakushirikiana kimaarifa.

Wanafunzi wanasikiliza na kushirikiana, wakielekezana jambo kwenye tarakilishi za mezani. Hii inaangazia umuhimu wa kuelewa mchakato wa kazi za vitendo katika elimu ya ufundi.

Mwalimu amesimama na wanafunzi wake, wakichunguza kifaa maalumu. Hii husaidia kuongeza uelewa wa vitendo na mbinu za kiufundi.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wanachunguza vifaa vya simu kwa umakini, na hivyo kujifunza stadi za vitendo zinazoandaa kazi za kitaalamu katika maisha ya baadaye.

Wanafunzi wamezunguka kifaa cha umeme huku mwalimu wao akiwaelezea kuhusu umuhimu wa kifaa hicho, hii huwasaidia kupata uelewa wa kina kwa jinsi vifaa vya umeme vinavyofanya kazi.

Wanafunzi wameketi pamoja katika chumba cha darasa, wakichunguza vifaa vya simu kwa umakini, ili kujifunza zaidi. Hii inawapa ujuzi wa vitendo kuhusu teknolojia ya mawasiiliano.

Wanafunzi wanachunguza kifaa cha umeme kwa umakini, wakitumia zana zinazofaa, hii inaangazia uangalifu na usalama wakati wa kushughulika na vifaa vya umeme.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na mwalimu wao, hii inawasaidia kujenga kwa umakini na kuongeza uelewa wa masomo.

Wafanyakazi wanapulizia rangi wakiwa wamevalia barakoa kwa usalama, hii inaangazia umuhimu wa ulinzi wakibinafsi na usalama wakati wa kazi za ufundi.

Wanafunzi wamezunguka kifaa cha umeme wakikichunguza kwa umakini, hii huwasaidia kupata uelewa wa kina wa jinsi ya vifaa hivi vinavyofanya kazi.

Wanafunzi wameketi wakiwa wanajibu maswali ya mtihani kwa umakini, hii inaangazia umuhimu wa umakini na nidhamu wakati wa mtihani, jambo ambalo ni katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wamesimama ndani ya jengo linaloendelea na ujenzi, hii huwapa wanafunzi uzoefu wa moja kwa moja wa ujenzi na matumizi ya vifaa mbalimbali vinavyotumika.

Mwanaume mmoja anachunguza kifaa cha umeme kwa umakini akitumia dhana zinazofaa, hii inaangazia uangalifu na usalama wakati wa kushughulika na vifaa vya umeme.

Mwanaume mmoja anachunguza kifaa cha umeme kilichoharibika, hii humwezesha kupata ujuzi wa kutambua hitilafu na kutatua matatizo mbalimbali ya kiteknolojia.

Mwalimu amesimama, na wanafunzi wake wakichunguza kifaa maalumu, hivyo husaidia kuongeza uelewa kwa vitendo na mbinu mbalimbali za kiufundi.

Mfanyakazi wa kiume aliyevalia sare rasmi, anaendesha kifaa maalumu ndani ya kiwanda. Jambo linalosaidia kuimarisha ustadi wa kitaaluma na usalama kazini.

Mwanafunzi mmoja wa kike anachomelea, akitumia kifaa cha umeme, huku wenzake wakimfuatilia kwa umakini. Hii inaangazia mafunzo ya vitendo na ushirikiano wa wanafunzi katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wanajifunza namna ya kuranda mbao, ndani ya chumba cha darasa. Hii inawawezesha kupata ujuzi kwa vitendo katika ufundi wa mbao.

Wanafunzi wanachunguza vifaa vya simu vilivyoharibika. Hii huwasaidia kupata ujuzi wa kutambua hitilafu na kutatua matatizo mbalimbali ya kiteknolojia.

Watu wamesimama, wakichunguza gari lililoharibika ili kubaini tatizo. Hii inawapa ujuzi wa kutambua matatizo ya magari kwa vitendo, na hivyo kuwawezesha kujifunza mbinu sahihi za ufundi stadi.

Wanafunzi vijana wanajifunza ufundi wa kutengeneza simu ili kuongeza ujuzi wao wa vitendo. Hii inawawezesha kupata ajira au kujiajiri kwa urahisi.

Wanafunzi waliovalia sare rasmi wanachunguza vifaa vya simu vilivyoharibika, na hivyo kuwasaidia kupata ujuzi wa kutambua hitilafu na kutatua matatizo mbalimbali ya kiteknolojia.